Nguzo mbili ndefu za zege za umeme zimeunganishwa na nyaya zikiwa zimesimama wima, ikiwa ni mfumo wa usambazaji wa umeme katika eneo hilo.

Nguzo ndefu ya mti inayobeba nyaya za umeme, imesimama imara katikati ya miti mirefu na mimea mingi ya kijani kibichi, ikiwa na uwepo wa huduma za mawasiliano na umeme katika eneo lenye utulivu wa asili.

Transfoma kubwa ya umeme yenye rangi ya bluu iliyowekwa juu ya nguzo ya zege ikiwa imeunganishwa na nyaya nyingi zinazopita kati ya majengo marefu ya mji, ikiwa ni teknolojia ya usambazaji wa umeme inayotumika kwa ustadi ili kufanikisha nishati muhimu kwa wakazi wa maeneo ya mji.

Katika maeneo ya makazi ya watu nguzo za umeme zilizosimama mbele ya jengo refu la kiwanda, huku waya zikitanda juu na anga likiwa na mawingu meupe yaliyo sambaa.

Transfoma kubwa ya umeme iliyowekwa juu ya nguzo, pamoja na nyaya nyingi zilizochanganyika; kwa hali isiyo nadhifu, ikiwa ni uwepo wa miundombinu hatarishi ya usambazaji wa umeme ambayo inaweza kusababisha ajali au hitilafu za mara kwa mara katika usambazaji wa nishati hiyo katika kazi za eneo hilo.

Bango la ishara ya barabarani lenye umbo la pembe tatu lenye mstari mwekundu na picha ya watoto wawili wakivuka barabara ndani ya bango hilo, huku nyuma kukiwa na mazingira ya mji yenye nyuma nyingi zilizojengwa; hii ikiwa ni mojawapo ya ishara ya usalama barabarani.

Balabala ndefu liyopita katika eneo la wazi, ambapo sehemu moja ya balabala ikiwa imekamilika na lami na sehemu nyingine ikiwa bado haijakamilika, ambapo utumika magari kupita na pia husaidia kusafirisha baadhi ya bidhaa, kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Wanaume wawili wamepanda pikipiki wako safarini mmoja anaendesha pikipiki huku mwingine akiwa amekaa kwa nyuma , wote wawili wametazama mbele nyuma yao kuna nyumba na miti.

Afisa usafi mazingira akiwa amevaa mavazi mekundu na kiakisi cha usalama, anasukuma toroli lililojaa taka katikati ya barabara ya jiji akiongozwa na timu yake ya wafanyakazi wengine katika juhudi ya kusafisha mazingira.

Rundo la vitu vilivyowekwa kwa kufunikwa zikiwemo takataka huku vikipangwa karibu na ukuta wa nyumba, na chini kukiwa na safu ya simenti na vitu hivyo vimezungukaa na fensi ya chuma, ambavyo vimewekwa bila utaratibu.

Kiasi kikubwa cha taka za prastiki, kama chupa na mifuko, zikikusanyika pamoja na udongo na maji machafu, zikifurika kwenye mfereji, chini ya daraja, ikiwa ni uchafuzi mkubwa wa mazingira.

Pipa la takataka la plastiki lenye rangi nyeusi lililofunikwa na kifuniko cheusi likiwa limejaa takataka, likiashiria matumizi yake katika utunzaji wa mazingira.

Mapipa mawili makubwa ya rangi ya bluu yakiwa na kifuniko cha wazi juu, ambayo hutumika kwa ajili ya kuhifadhia taka; yamesimama Karibu na ukuta mweusi yaking’aa chini ya mwanga wa jua yameandaliwa kwa ajili ya matumizi ya kuhifadhia taka mbalimbali.

Mapipa meusi matatu ya taka ya kisasa mawili, kati yao yameunganishwa pamoja na yamefungwa na mkanda kijani kibichi, yakiwa tayari kwa ajili ya kukusanywa huku yakiwa yamesimama kwenye nyasi na sehemu iliyojengewa kwa matofali.

Vijana wawili wakishirikiana kufanya usafi wa mazingira kwa kutumia vifaa kama vile chepe na fagio, huku mmojawao akiwa amevaa glovzi na barakoa kwa ajili ya kujikinga. Ikiwa ni mshikamano wa uwajibikaji katika kulinda afya ya jamii.

Katika eneo la dampo mtu mmoja akifanya usafi na kuweka taka kwenye kiroba ikiwa eneo hilo mazingira yanaonyesha usafishaji wa taka katika eneo la mjini

Wafanyakazi wawili wa usafi walizovaa sale za kazi, wakishughulika na kutupa taka kwenye gari la taka. Gari Hilo lenye rangi ya manjano machungwa liko wazi nyuma na mifuko mikubwa ya taka ikitupwa ndani.

Lori refu la rangi ya bluu lililobeba tanki kubwa la maji limeegeshwa barabarani, huku nyuma ya tanki hilo likiwa na injini na gurudumu la lori, gari hilo hutumika kusafirisha maji kwa wananchi.